Cheti cha leseni ya ushuru kutoka Kenya Revenue Authority, kimeandikwa, "Exercise License," na kinaonyesha jina la mlipa kodi, anwani na maelezo ya kiwanda. Pia kuna tarehe ya kuanza na mwisho wa leseni hio. Sehemu zingine zimefunikwa kwa wino mweusi ili kuficha taarifa nyeti.